Katika jengo la wazi lenye paa za kukinga na jua, watu wawili waliovalia mavazi ya kijani wameinama kwa bidii wakifanya kazi na lundo kubwa la nyenzo ambapo hiyo ni; mboji, udongo wenye rutuba, na mabaki ya mimea ambapo shughuli hiyo inaashiria mchakato wa kuchanganya, kuandaa na kusambaza virutubisho vya asili kwa ajili ya kilimo endelevu.

Katika shamba kubwa la vitunguu ambapo uvunaji wa vitungu hivyo umefanyika huku vitunguu vilivyotoka kuvunwa vikiwa vimepangwa pembeni vikisubiri kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa

Nyanya nyingi zilizoning’inia kwenye mashina, ambapo nyekundu zimeiva, huku zenye rangi ya kijani zikiwa bado mbichi, zikisubiriwa kuvunwa, ili ziweze kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Rundo kubwa la mikungu ya ndizi, ikiwa imekusanywa katika sehemu moja. Huku mkulima akiwa amevalia kofia na sweta la rangi ya bluu, akibeba mkungu na kuweka katika rundo hilo, ikisubiriwa kukusanywa na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Lundo kubwa la viazi mviringo vyenye rangi ya kahawia, vikiwa vimekusanywa kwa pamoja na wakulima, ambao wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa viazi hivyo, ili viweze kusafirishwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika eneo pembezoni na shamba kubwa la mahindi, ambapo mwanamke mmoja akiwa ameshika mahindi yenye rangi ya njano, yaliyotoka kuvunwa katika shamba, huku mengine yakiwa yametandikwa katika turubai kubwa jeusi ili yaweze kukauka na mwanga wa jua.

Katika shamba kubwa la migomba mirefu, iliyozaa mikungu ya ndizi, ambapo bado haijakomaa ikiwa inasubiriwa iweze kukomaa na kuvunwa, ili iweze kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima mmoja akiwa katika shamba la miti ya mapapai amevalia koti la bluu na suruali ya bluu, ameshika mapapai katika mikono yake miwili, akifurahia mavuno hayo, ikiwa papai ni mojawapo ya zao la kibiashara ambapo huongeza tija katika kilimo.

Mwanamke mmoja akiwa katika shamba kubwa la nyanya ambazo zikiwa zinaendelea kuiva huku zikiwa na rangi ya kijani na nyekundu, ameshika kreti jeusi akijaribu kuchuma nyanya zile zilizoiva ili aweze kuzijaza katika kreti hizo na kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Katika kiwanda kidogo cha kuuza mananasi ambapo wakulima wakiendelea na shughuli za kupanga mananasi hayo kwenye makreti madogo meusi, huku mengine kwenye maboksi ili yaweze kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika shamba kubwa, ambapo magunia makubwa meupe yaliyojazwa viazi vingi na kufungwa juu kwa kamba ya katani, vikiwa vinapakiwa kuelekea kwenye lori, ili viweze kupelekwa sokoni kwa ajili ya kufanyiwa mauzo.

Wanaume wawili waliovalia mavazi ya kijani na kofia, huku mikononi mwao wakiwa wameshika mapanga baada ya shughuli ya uvunaji wa migomba ya ndizi iliyopangwa kwa mpangilio mzuri, ili yaweze kupelekwa sokoni kwajili ya kuuzwa.

Mkulima mmoja ameshika hoho za kijani katika mikono yake, uku kukiwa na magunia mawili yenye rangi ya kijani na nyeupe yaliyojaa hoho nyingi zenye rangi ya kijani ambapo zimekomaa zikisubiliwa zipelekwe sokoni kwaajili ya kuuzwa.

Mwanamke akichuma kahawa shambani, ambapo anatumia mkono wake kuchagua matunda yaliyoiva kutoka kwenye mmea wa kahawa, na kuyatia kwenye beseni la plastiki lenye rangi ya kijani lililojaa matunda ya kahawa, ili aweze kuyakusanya na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuyauza.

Katika eneo la shamba lililozungukwa na majani na matawi ya majani mengine migomba yenye afya iliyobeba vichane vya ndizi za kijani ambazo bado hazijakomaa, zikiwa zimejining’iniza kwenye mgomba huo ambapo ikisubiriwa iweze kukomaa na kupelekwa sokoni iweze kuuzwa ili kuongeza tija katika uchumi wa kilimo.

Mkulima mmoja aliyevalia nguo ya waridi na kaptula nyeusi akiwa ameshika kiazi kikubwa chenye rangi ya kahawia, baada ya kuvuna na vingine vikiwa chini, ili viweze kukusanywa tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika shamba kubwa inapolimwa viazi mviringo vyenye rangi ya kahawia ambapo baadhi ya viazi hivyo vimevunwa na kuweka katika makundi tofauti kwa pamoja ili viweze kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima kadhaa wakiwa wamekusanyika katika shamba la migomba lenye migomba mikubwa na ndizi nyingi, wengi wao wakiwa wenye furaha wakisubiri migomba hiyo iweze kukomaa na kuvunwa, ili waweze kuyapeleka sokoni wapate pesa.

Wakulima wengi wamekusanyika wakiwa wameinama na kujishughulisha na kuchagua na kupakia viazi katika magunia meupe, huku kukiwa na rundo kubwa la viazi katikati yao, ambapo magunia hayo hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili waweze kujipatia kipato.

Wakulima wengi wakiwa wamekusanyika pamoja wakiweka maparachichi yaliyokomaa kwenye matrei yenye rangi ya bluu, ili yaweze kukusanywa kwa pamoja na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika bustani kubwa ya nyanya. Mashina yaliyobeba nyanya zilizoiva zenye rangi nyekundu zikining'inia, huku matunda hayo yamejikusanya kwa wengi katika vishada zikisubiriwa kuvunwa ili ziweze kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la wanaume wakiwemo wawili walivalia fulani za rangi ya chungwa, wakishuhulika kwa bidii kupakia rundo kubwa la viazi, safi vilivyotoka kuvunwa vyenye majani marefu na kuingia kwenye lori, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke mmoja akiwa katika shamba kubwa la kahawa ameshikilia kidumu kilicho jaa kahawa zenye rangi nyekundu na kijani ambapo zingine zimeiva na hazijaiva, hii ikiwa ni ishara moja wapo ya hatua ya uvunaji ambapo kahawa hizo zikisubiriwa zipelekwe sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima kadhaa wakiwa wamevalia mavazi ya kijani na mengine nyekundu ili kuweza kujikinga, wakiwa wakivuna mavuno ya maparachichi yaliyokomaa kutoka kwenye mti huo na kuyaweka kwenye makreti yenye rangi ya njano, tayari kuweza kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuyauza.

Katika sehemu ya shamba magunia makubwa yenye rangi nyeupe yakiwa yamejazwa viazi mviringo vilivyotoka kuvunwa na kufungwa kwa kamba ili visiweze kudondoka, yakiwa yanapakiwa kwenye gari kubwa ili yaweze kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika shamba lililotunzwa kwa ustadi wa hali ya juu ambapo mistari ya mazao ya kijani kibichi yakiwa yamepangwa kwa mpangilio maalumu, huku pembeni kukiwa na mabomba meusi ya maji ambayo yanatumika katika shughuli ya umwagiliaji.

Katika moja ya eneo la wazi wakulima wa jinsia tofauti wakiwa wamebeba ndoo nyeusi zilizojaa kahawa na kuweza kuzimimina katika sehemu hiyo ya kuhifadhia kahawa, ambapo wanakisubiri kuzichambua zilizoiva ili waweze kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika eneo la soko, wakulima mbalimbali wakimwaga kahawa zao baada ya kuzivuna kutoka shambani katika mifuko mieupe, huku wakiendelea na kuzichambua kahawa zilivoiva na kuziweka kwenye magunia ili ziweze kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwaajili na kuuza na kuongeza tija katika kilimo chao.

Katika eneo moja la wazi magunia yenye rangi ya kijani na nyeupe yaliyojazwa viazi mbalimbali vimetoka kuvuma. Huku wakulima baadhi wakivikagua viazi hivyo ili viweze kuthaminishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuviuza.

Katika shamba kubwa lililobeba migomba mingi, ambapo baadhi ya migomba imezaa na kutoa mikungu, ambayo imefunikwa na mifuko ya bluu ili kuweza kuitunza. Ikiwa inasubiriwa iweze kukomaa na kutolewa shambani, ili iweze kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika eneo kubwa lililo kando ya barabara wakulima watatu wakishughulikia lundo kubwa la viazi vitamu vyenye rangi nyekundu, vilivotoka kuvunwa shambani na kuvipanga ili viweze kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika mazingira yenye shughuli nyingi za kilimo ambapo kundi la watu likishiriki kwa pamoja katika kazi ya kushughulikia mazao, makreti mekundu yaliyopangwa kwa ustadi juu ya lori na mengine yametengenezwa chini yakiwa yamejaa mananasi yaliyotoka kuvunwa; ambapo tayari kupelekwa sokoni ili yaweze kuuzwa.

Mwanaume aliyevalia kofia ya bluu na fulana nyeupe, amesimama katikati ya shamba la mahindi yaliyotoka kuvunwa, huku kukiwa na rundo kubwa la mahindi yaliyokwisha kuvunwa, na mengine yamewekwa kwenye kiroba, ili yaweze kwenda kuuzwa sokoni.

Wakulima watano wakiwa shambani wakijishughulisha na kazi ya kupakia vitunguu kwenye magunia makubwa mekundu, huku magunia mengine yakiwa yalishajaa na kusimama karibu yao ili yaweze kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima mmoja aliyevalia mavazi ya bluu akitabasamu baada ya kuvuna tikiti kubwa, huku mengine yakiwa yapo chini yake katika shamba kubwa la matikiti, ambapo yakisubiri kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima amesimama shambani akichimba viazi, huku rundo kubwa la viazi vikiwa vimetolewa ardhini, na mimea mingine ikiwa bado ipo shambani, ambapo viazi hivyo vinasubiri viwekwe kwenye gunia ili vipelekwe sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Miti ya papai iliyojaa matunda mengi mabichi ya kijani, huku miti hiyo ikiwa imepandwa kwenye safu na chini yake kukiwa kuna nyasi, ambapo inasubiriwa ili yaweze kuiva vizuri na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika shamba kubwa la viazi wakulima wakiendelea na shughuli ya kuvuna viazi, huku lundo kubwa la viazi limekusanywa shambani baada ya kuvunwa, ili viweze kuwekwa kwenye gunia na kusafirishwa kupelekwa sokoni ili viweze kuuzwa.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti karibu na rundo la nyanya nyingi nyekundu zilizoiva vizuri na kupangwa kwenye vindoo na vikapu, ikiwa sehemu hiyo ni sokoni, ambapo nyanya nyingi hununuliwa na wateja ili wakulima hawa waweze kupata pesa.

Mkulima aliyevalia kofia na shati la mikono mirefu lenye rangi ya bluu akichuchumaa na kuinamia mbele ya mtu mdogo wa papai wenye matunda machache yaliyoshikana, akiyachunguza mapapai hayo kuangalia kama yameiva, ili aweze kuyavuna na kuyapeleka kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wawili ambapo mmoja aliyevalia sharti ya rangi ya machungwa akichuma matunda yaliyoiva, huku mwenziwe amevalia shati ya mistari akiwa ameshika kikapu kilichojaa rangi mbalimbali za matunda ya kahawa, ikiwa ni uzalishaji wa bidhaa ya kibiashara yenye thamani kubwa duniani na ikiwa na mchango mkubwa kwa wakulima.

Lundo kubwa la karoti lenye rangi ya machngwa zikiwa zimetolewa shambani baada ya kuvunwa, na zimelundikwa katika sehemu ya shamba, huku mtu mmoja akiendelea kuzipakia ili ziweze kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa.

Wakulima kadhaa wakike kwa wa kiume, wakichambua kahawa zilizotakwa kuvunwa na kung'oka kwenye gunia kubwa, ambapo kahawa hizi zenye rangi nyekundu na njano zikiendelea kuchambuliwa na wakulima, ili kupeleka zile zilizoiva sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika mazingira ya wazi la shamba kundi la watu waliovalia mavazi mbalimbali ikiwemo kofia na vitambaa kichwani wakishughulika kwa bidii na lundo kubwa la viazi vyenye rangi ya kahawia vilivyovunwa, wakivichambua na kuvipanga kwa ustadi na kuviweka kwenye magunia ili viweze kipelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika shamba la kahawa lenye mandhari ya kijani kibichi, wanawake wawili wakichuma kwa uangalifu na ustadi mazao yaliyokomaa ya kahawa kutoka kwenye mti hiyo ili kuhakikisha ubora wa mazao wa kilimo hicho na pia yaweze kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika mazingira ya shamba la mananasi mkulima alie valia kofia ya majani na sharti ya rangi nyepesi amesimama kwa furaha huku tabasamu lake likiwa la kuridhika na kazi ya mikono yake ambapo mananasi mengi yamepakiwa kwenye gari tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima mmoja akiwa katika shamba la maparachichi, akikagua maparachichi hayo machanga akiwa katika mti huo wenye rangi ya kijani, ambapo anasubiria ili yaweze kukua na kukomaa vizuri ili yaweze kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa.

Katika shamba kubwa la bustani zilizopandwa kwa muundo mzuri na kwa utaratibu, zikiwa zimewekwa kwenye safu tofauti, mboga hizo zikiwa zimestawi na kukua vizuri na rangi ya kijani iking’aa ambazo zikisubiria ziweze kukomaa vizuri na kuchumwa ili ziweze kuuzwa kwa wateja.

Mwanamke mmoja alievalia fulana ya kijani na suruali nyekundu akiwa katika eneo la soko, akichagua nyanya zilizokwisha kuiva zenye rangi nyekundu na kuziweka kwenye ndoo nyeupe, ambazo zikiwa zinasubiriwa ziweze kuuzwa kwa wateja ili ziweze kupata pesa.

Watu wamekusanyika, kushughulikia na kuvuna vitunguu, huku rundo kubwa la vitunguu vikiwa vimetawanyika ardhini na baadhi yao wakitumia mikono kuvichambua na kuvikusanya kwenye ndoo zenye rangi ya njano na nyekundu, ambapo huvipeleka sokoni kwaajili ya kuuza, ili kuweza kupata kipato na kukiinua kilimo.

Mashamba ya mananasi yakiwa yameiva, huku majani yake marefu yenye ncha kali yakitanda eneo lote, ambapo yanasubiri yaweze kuvunwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke mmoja aliye simama kwenye turubali la bluu lililojazwa mahindi mbalimbali yaliyotoka kuvunwa shambani, ili yaweze kukusanywa sehemu moja tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika shamba kubwa la vitunguu lililopangwa kwa usahihi na kutunzwa kwa uangalifu huku mabomba meusi ya kupitisha maji, yakipita katikati ya vitunguu hivyo. Huku mtu mmoja aliyevalia suruali na shati akishughulika na kazi za shamba. Ikiwa vitunguu ni miongoni wa zao la kibiashara linaloongeza tija katika uchumi wa kilimo.

Mkulima akiwa amevaa shati ya miraba na suruali nyeusi, akiangalia kwa uangalifu mimea ya nyanya, ambapo mizizi ya nyanya hizo ikiwa imewekwa kwenye vifuko vyeusi vilivyojazwa udongo wenye rutuba, ambapo nyanya ni miongoni mwa zao la kibiashara inayoleta tija katika kilimo cha kisasa.

Katika shamba kubwa la vitunguu, watu wawili wanatembea kwa utulivu wakipita katikati ya shamba hilo, ikiwa ni hatua ya uchunguzi wa kilimo. Huku angani kumejaa mawingu meupe na bluu, ikitoa mwanga wa wastani unaoangazia mazingira. Ikiwa vitunguu ni miongoni mwa zao la kibiashara inayoleta tija katika shughuli za kilimo.

Miti ya papai iliyojaa matunda mengi mabichi ya kijani huku miti hiyo ikiwa imepangwa kwa safu na mpangilio mzuri ambapo chini kuna nyasi zenye rangi ya kijani, mapapai haya yakiwa yanasubiriwa yaweze kuiva ili kukusanywa na kuvunwa yaende sokoni kwajili kuuzwa.

Katika sehemu ya kukusanyia kahawa, wakulima wakiwa wamebeba vyombo vikubwa vyeusi juu ya vichwa vyao, ambavyo vimejaa kahawa na kwenda kuzimimina katika sehemu hiyo, ili iweze kuwasaidia kuzichambua kahawa hizo baada ya kukauka na kuzipeleka sokoni kwa kuuzwa.

Katika shamba kubwa la mahindi, ambapo shughuli za uvunaji zikiendelea, mwanaume aliyevalia fulana na suruali, amesimama mbele ya magunia meupe yaliyojazwa mahindi, tayari kupakiwa kwenye lori lenye rangi ya bluu, ili yaweze kupelekwa sokoni, kwa ajili ya kuuza na kuongeza tija katika kilimo cha mahindi.

Mkulima mmoja ailyevalia mavazi ya bluu na mabuti meusi, akiwa katika shamba la nyanya lililozaa vizuri, akichuma baadhi ya nyanya zilizoiva na kuziweka katika ndoo nyeupe iliyojaa, ikiwa tayari kuzipeleka kuziuza sokoni.

Wakulima wamejikusanya shambani wakishirikiana kwa juhudi kubwa kufunga mahindi kwenye magunia, baada ya kuvuna mazao hayo kwa mafanikio makubwa ili aweze kuyapeleka sokoni kuyauza.

Katika eneo la soko, ambapo matenga makubwa yaliyotengenezwa kwa mbao, yamejazwa nyanya zenye rangi nyekundu na kijani, ikiwa zilizoiva na ambazo bado ni mbichi, zilizotoka kuvunwa shambani, zimeletwa sokoni ili ziweze kuuzwa kwa wateja.

Kundi la wakulima waliojikusanya sehemu moja wakipakia nyanya zilizoiva vizuri zenye rangi nyekundu, kwenye makreti ya rangi nyeusi na nyekundu ili yaweze kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima aliyavalia shati jeupe na suruali nyeusi huku na mabuti za kujizuia na vitu vyenye ncha kali, akiwa katika shamba la mahindi akiyavuna mahindi hayo yaliyokomaa ili aweze kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuyauza, ambapo mahindi ni miongoni mwa zao la kibiashara na pia hutumika kama chakula.

Magunia mengi yaliyojazwa mihogo yenye rangi tofauti tofauti, ambapo mihogo hiyo imetoka kuvunwa na kuwekwa kwenye magunia ili iweze kusafirishwa na kupelekwa sokoni kuuzwa kwa wateja.

Katika eneo la shamba, magunia meupe yaliyojazwa viazi vingi, huku yakiwa yamefungwa kwa juu na kamba, tayari kwa kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wameketi kwenye nyasi wakichambua viazi vitamu vilivyochimbwa kutoka shambani, wakiviandaa kwa ajili ya kuviweka kwenye makasha ya plastiki ya bluu kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa sokoni.

Shamba kubwa la nyanya zilizopangwa kwenye mstari huku zimeunganishwa na vigingi vya miti na mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiendelea kusambaza maji kwenye mimea na juu kuna anga la bluu lenye mawingu meupe yanayojitokeza.

Wanawake walio vaa mavazi ya rangi mbalimbali wakiwa wamepiga magoti sakafuni wakichambua na kuweka kwenye mifuko mikubwa, mazao ya kahawa yaliyoiva vizuri wakiwa katika shughuli baada ya uvunaji ambako wanasubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza ili kuongeza thamani ya mazao haya.

Katika shamba lenye mandhari ya kijani, kundi la wakulima wakiendelea na shughuli ya kuvuna viazi ambapo tayari lundo kubwa la viazi limeekwa pembeni yakisubiri kupakiwa kwenye magunia makubwa kwa ajili ya kusafirishwa sokoni.

Parachichi lililokwisha kuvunwa yamewekwa kwenye kreti ya rangi ya machungwa tayari yaweze kupelekwa sokoni, ili yaweze kuuzwa kwa wauzaji hii ikiwa inachochea ukuzaji wa uchumi.

Mti wa mpapai unaojitokeza katikati ya bustani, huku ukizungukwa na miti ya ndizi na mimea mingine na juu yake kuna anga la bluu. Ambapo papai ni miongoni mwa zao la kibiashara linaloleta tija katika uchumi.

Mwanaume mmoja aliyevalia kofia na nguzo za bluu. Amesimama kati ya shamba la kabichi, akichunguza kabichi hizo ili kuangalia ambazo zimekomaa ili aweze kuzivuna na kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke mmoja alievalia blauzi ya rangi ya uwaridi na kaptula nyeusi, amechuchuma kwa tabasamu, huku akiwa ameshika kiazi baada ya mavuno, ambapo viazi hivyo tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika shamba kubwa la mahindi mwanamke mmoja aliyevalia fulana na suruali nyeusi akibeba mahindi yaliyokwisha kuvunwa kwenye kiroba chenye rangi ya kijani, tayari kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuyauza.

Wakulima wanaojishughulisha na kilimo cha vitunguu ambavyo vimepandwa katika shamba kubwa, huku mabomba meusi ya umwagiliaji yakipita kandokando ya vitunguu hivyo ambavyo vimeanza kutokeza juu ya ardhi tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Wakulima mbalimbali wakiwa wamekusanyika katika eneo ambapo makreti yenye rangi ya bluu yakiwa yamejaa maparachichi yaliyotoka kuvunwa kwenye mti, tayari kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wakiwa katika bustani ya mbogamboga, ambapo wametumia mbinu za kisasa za kupanda mboga hizo kwenye viroba vyeupe vilivyojaza udongo wenye rutuba, ambao huchukua nafasi kidogo na kutoa mazao yaliyo bora.

Miti mingi ya papai iliyopangwa kwa mistari mirefu, ikiwa imebeba mapapai mengi yaliyomabichi yenye rangi ya kijani. Ambapo chini ya mapapai hayo kuna nyasi nyingi ndefu zenye rangi ya kijani, yakisubiriwa mapapai hayo yaweze kuiva na kuiva ili yaweze kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Miche midogo ya mimea yenye majani machangaya kijani, yakiwa katika trei ya plastiki nyeusi, yenye sehemu ndogondogo zilizojazwa udongo wenye rutuba, huku mimea hiyo ikiendelea kuchipua taratibu katika trei hizo.

Shamba kubwa la viazi ambapo wakulima wakiendelea na shughuli za uvunaji wa viazi hivyo na kuviweka kwa mafungu, ambavyo vikisubiriwa viweze kukusanywa kwa pamoja na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika bustani kubwa ya papai, ambapo miti mirefu ya papai imejaa mtunda mengi yenye rangi ya kijani, ambayo bado ni mabichi na inatengeneza njia kati ya safu zake, huku chini kukiwa kuna nyasi zenye rangi ya kijani na zilizokauka, ambapo mapapai hayo yanasubiriwa ili yaweze kuiva na kuvunwa kupelekwa sokoni kwa kuuzwa.

Katika shamba kubwa lililopandwa matikiti, mkulima mmoja aliyevalia mavazi ya bluu akiwa amebeba moja ya tikiti katoka kulivuna, akiwa na furaha kutokana na mavuno haya tikiti aliyoyapata, huku mengine yakiwa chini baada ya kuvuna ili aweze kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuyauza pia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Wakulima katika eneo hili wakijishugulisha na kilimo cha ndizi ambapo shamba la ndizi lina miti mingi yenye majani makubwa, huku chini kukiwa na nyasi kavu ambapo ndizi hizo baada ya kuvunwa hupelekwa sokoni kwa kuuzwa, ambapo huwapatia wakulima hela ya kukuza kilimo chao.

Wakulima wakitumia mbinu ya kisasa ya kilimo ambapo mimea imepandwa kwenye kitalu chenye mbinu ya umwagiliaji wa matone, huku mabomba meusi yakiwa yamepita katikati ya mimea hiyo, ili kuhakikisha maji yanatumiwa kwa ufanisi na mimea inapata unyevu wa kutosha.

Wakulima wanne wakiwa kwenye bustani ya mimea iliyopandwa katika mistari miwili, huku upande mmoja ukiwa na mimea midogo iliyopo kwenye mifuko meupe na upande mwingine ukiwa na mimea mikubwa.

Wakulima mbalimbali wakiwa wamekusanyika kwa bidii katika eneo la wazi ambapo wengi wao wakiwa wamekaa wakiendelea kushughulikia rundo kubwa ya viazi vitamu wakitumia makashi ya plastiki ya rangi ya blue na kijani, kwa ajili ya kuchambua kupanga na kuhifadhi viazi hilo ili viweze kukiuka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Katika moja ya bustani ya mboga mkulima aliyevalia shati nyekundu na suruali nyeusi, akiwa anaangalia mimea yake aliyoipanda na kuhifadhi kwenye mifuko meusi na mengine kwenye kiroba, ili aweze kuivuna na kuipeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wakitumia mbinu za kisasa katika kilimo ambapo mimea midogo imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, ikiwa inaendelea kukua, huku mabomba meusi yakipita katikati ya mimea hiyo, yakitoa maji ili kuweza kuupa udongo unyevunyevu wa kutosha na mimea hiyo kuweza kustawi vizuri.

Wakulima wawili wakiendelea na shughuli za uvunaji wa viazi vitamu vyenye rangi nyekundu. Ambapo makreti mengi yenye rangi mbalimbali, ikiwa ni nyekundu na kijani zimejaa viazi vilivyotoka kuvunwa ambavyo vinatayarishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Bustani ndogo za mimea zilizohifadhiwa katika vitalu mbalimbali, ambapo mkulima anatumia njia hii ya kilimo ili kutunza mazingira na pia kupata mazao yenye ubora.

Wakulima wamekusanya malundo ya magunia ambapo yamejaa mihogo mingi iliyotoka kuvunwa shambani, na kuwekwa sehemu moja, ili yaweze kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, na pia kwa ajili ya matumizi ya majumbani.

Wakulima katika maeneo haya wanatarajia mavuno mengi na yenye faida kutokana na kilimo cha migomba yao yenye ndizi nyingi na zenye afya ambayo husaidia kupata fedha na pia kuinua kilimo chao.

Wakulima katika eneo hili hujishughulisha na kilimo cha mapapai, ambapo katika bustani hii kuna miti midogo yenye mapapai yenye rangi ya kijani ambayo bado ni mabichi, huku mengine yakidondoka chini. Ambapo papai ni mojawapo ya zao la kibiashara ambalo huleta tija kwa wakulima.

Wakulima wawili wa kiume waliovalia kofia zenye rangi tofauti na mashati, wakiwa wanachunguza nyanya mbichi za kijani ambazo bado hazijakomaa, ndani ya shamba lenye mimea mingi ya nyanya.

Vyombo vikubwa vyeusi uliwapangwa kwa mtindo, na ndani yake kuna udongo wenye mbegu zilizoota, ambazo ni changa huku zikigeshwa karibu na dirisha ili kupata mwanga wa kutosha.

Wakulima katika bustani kubwa ya mboga inayotawala eneo la kati kukiwa na mimea mingine iliyopandwa kwa safu, wamevuna mazao hayo na kuyaweka kwenye guduria kubwa lililojaa mboga za majani za rangi tofauti zilizotoka kuvunwa shambani.

Katika bustani yenye udongo mweusi wenyewe rutuba, na mimea kijani inayochipuka kwa uhai. Mashine ya kuchanganya udongo ya kisasa yenye rangi nyekundu na nyeupe, ikiwa shambani kwa ajili ya kuandaa udongo kwa ajili ya upandaji.

Trekta kubwa la rangi nyekundu na nyeusi lenye mataili makubwa likiwa linafanya kazi katika ya shamba yenye mimea mirefu ya kijani na njano, huku anga likiwa na mawingu meupe na bluu trekta ilo linarahisisha kazi na kuongeza ufanisi katika kilimo.

Mashine nyekundu ya kisasa, ambayo ina jembe la kisasa, likilainisha ardhi, ikifanya kazi kwa kutumia vipande vingi vya chuma vilivyofungwa kwa ustadi ili kuvunja, kuchanganya na kutayarisha udongo kwa ajili ya kupanda mazao. Ikiwa ni matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kuongeza ufanisi wa uzalishaji wa kilimo.

Katika mandhari ya kilimo cha kisasa kinachotumia matumizi ya mashine chenye trekta yenye rangi nyekundu na matairi makubwa ikifanya kazi shambani likiwa limeunganishwa na kifaa cha kulimia ardhi, ambacho kinaashiria shughuli ya kuandaa udongo kwa ajili ya upandaji hii husadia kuokoa mda nakuongeza uchapakazi kaitka kazi.

Katika mazingira ya kilimo mashine maalumu yenye fremu nyekundu na meno meusi yaliyowekwa kwa mpangilio wa kiufundi ikisimama mbele ya rundo kubwa la nyasi, huku magurudumu yaliyo chini yakifanya kazi kwa uwezo wake wa kusogeza kwa urahisi katika mashamba makubwa ikiwa ni matumizi ya teknolojia katika kurahisisha kazi ya kilimo.

Bustani kubwa ya kisasa, yenye mfumo wa umwagiliaji maji uliopangiwa kwa utaratibu, ukining'inia juu ya mimea mingi iliyopandwa katika mistari inayoelekea mbali. Ambapo husaidia kuupa mimea na ardhi unyevu wa kutosha.

Katika mandhari ya shamba linaloanza kulimwa, trekta kubwa yenye matairi makubwa ya nyuma, ikiendeshwa na watu wawili huku shughuli za kilimo zikifanyika kwa kutumia mashine ya kisasa, kwa lengo la kuongeza ufanisi na kurahisisha kazi za maandalizi ya ardhi.

Katika mazingira kilimo cha kisasa kilichowekwa ndani ya jengo maalum, mimea ya majani mabichi imepwagwa kwa ustadi katika safu hii, ambapo mfumo wa mabomba meusi uliounganishwa kwa ustadi, unahakikisha upatikanaji wa maji na virutubisho kwa kiwango sahihi, ikiwa ni matumizi ya teknolojia haidroponiki ambao huongeza ufanisi wa uzalishaji wa chakula.

Katika shamba lililolimwa kwa ustadi ambapo ardhi imechimbwa kwa mifereji ya kupandia mimea. Mtu mmoja aliyevalia mavazi mepesi akiendesha mashine nyekundu ya kilimo, hii ikiwa ni sehemu ya uandaaji wa shamba kwa ajili ya kupandia mimea.

Eneo kubwa la shamba, ambapo trekta jekundu lenye matairi makubwa pamoja na dereva, likiandaa shamba kwa msimu mpya wa upandaji, ambapo udongo uliochongoka kwa safusafu, huku mimea michache ya rangi ya kijani inayojitokeza katikati ya udongo huo ikitoa ishara ya uhai unaoendelea.

Mimea midogo ya kijani iliyopandwa kwenye safu ikiwa chini ya mwanga wa bluu ndani ya mfumo wa kilimo wa hali ya juu, ambapo kwenye mashine ya kisasa ambayo inayotumika katika shughuli za kilimo.

Katika mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydroproni mimea midogo inayopandwa katika vyombo vidogo vilivyowekwa kwa mpangilio kurahisisha kufatiliaji na ukuaji haraka huku kifaa kinachofatiria kikiwa mbele kikiwa na uwepo wa teknolojia ya hali ya juu inayowezesha usimamizi wa mazingira ya ukuaji.

Mashine ya kilimo yenye rangi nyekundu, iliyoangaziwa na sehemu yenye makali ya kuchanganya udongo, chenye rangi ya bluu ambapo kifaa hicho kimetengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, kwa ajili ya maandalizi ya udongo kabla ya kupanda mbegu.

Katika eneo kubwa la shamba, trekta ya kijani yenye magurudumu makubwa meusi, ikisimama kwa utulivu katika shamba hilo, huku shughuli za uandaaji wa shamba zikiendelea kupitia trekta hilo, ambapo inachangia na kuimarisha uchumi na kurahisisha kazi ya kilimo.

Mashine kubwa ya kilimo ikiwa shambani, imeunganishwa na zana ya kilimo ya rangi ya bluu ikiwa tayari kwa matumizi ambapo hurahisisha shughuli za kilimo na kuokoa muda. Hii husaidia kuleta tija katika uchumi wa kilimo.

Mashine kubwa ya kilimo yenye rangi nyekundu angavu iko tayari kuanza kazi ya kuvuna mazao, ikiwa ni ishara ya maendeleo ya teknolojia katika sekta ya kilimo. Ambapo mashine hii imeundwa mahususi kwa ajili ya kuvuna, kupukuchua na kutenganisha nafaka kutoka kwenye mimea.

Katika shamba lililozungukwa na uoto wa kijani na mimea asili, trekta kubwa lenye matairi makubwa ya nyuma na mbele pamoja na dereva aliyeketi ndani akijishughulisha na kazi ya kuandaa ardhi kwa ajili ya shughuli za kilimo, ikiwa ni maendeleo ya matumizi ya mashine katika sekta ya kilimo na uzalishaji.

Trekta kubwa la bluu lenye matairi makubwa limeunganishwa na mashine ya kulima ya rangi nyekundu yenye magurudumu mengi likifanya kazi katika shamba kubwa lenye ardhi kavu, hii ikiongeza nguvu kazi na tija katika kilimo katika maendeleo ya viwanda.

Katika shamba lililo wazi mashine ya kijani kibichi ya kilimo, yenye magurudumu makubwa na viunganishi mbalimbali, ikiwa inaendelea na kazi ya kuandaa ardhi, ikiwa ni matumizi ya teknolojia ya kisasa katika shughuli za kilimo cha mashamba makubwa.

Mkulima akiendesha trekta yenye rangi ya bluu ya kisasa kwenye shamba kubwa lenye ardhi iliyokatwa miti na kusafishwa tayari kwa ajili ya kulima ikiwa ni matumizi ya teknolojia ya kilimo cha kisasa ili kuongeza uzalishaji na kurahisisha kazi ngumu ya maandalizi ya mashamba katika maeneo ya vijiji.

Samaki wa rangi ya dhahabu wenye mapezi maridadi wanarukaruka kwa utulivu ndani ya chombo cha glasi, kilichopambwa kwa mawe madogomadogo ya rangi tofautitofauti ikichochea ufugaji wa samaki.

Bwawa kubwa la maji linalozungukwa na nyasi na miti ambapo kingo zake zimefunikwa na plastiki nyeusi ikiwa ni ishara bwawa hilo linatunzwa kwa njia ya kisasa kwa ajili ya shughuli maalumu za ufugaji wa samaki.

Katika eneo la soko, vikapu kadhaa vimetengenezwa kwa mikono, vimejaa nafaka mbalimbali zenye rangi tofauti kama zambarau, waridi na kahawia. Ambapo nafaka hizo hutumika kama chakula kwa binadamu.

Wakulima kadhaa wamekusanyika sokoni wakiuza magunia mengi meupe yaliyo jaa nafaka, wakichangia katika usambazaji wa chakula na kuinua kipato chao kupitia kilimo.

Shamba kubwa la mahindi yaliyokomaa na kukauka vizuri, yakitengeneza rangi ya njano, ambapo mahindi hayo yanasubiriwa kuvunwa ili yaende kusagwa na kutoa unga, ambapo unatumika kwa ajili ya uzalishaji wa chakula.

Magunia mengi yenye rangi nyeupe yanayojaa mazao mbalimbali kama vile maharage ya aina tofauti na nafaka yaliyopangwa katika soko, ambapo nafaka hizo hutumika kama chakula kwa binadamu.

Katika madhari tulivu ya msitu wenye miti mirefu iliyosimama kwa utulivu kando kando ya njia ya udongo inayopenya katikati ya uoto wa asili, mbwa mmoja mwenye rangi ya kahawia na nyeusi akiwa katikati ya njia hiyo.

Katika kitalu kikubwa chenye miche midogo ya miti iliokua kwa mpangilio unaotenganishwa kwa njia nyembamba zinazowezesha kupita kati ya safu izo. Huku nyuma kukiwa na mandhari ya kijani kibichi ikiwa ni uwepo wa uoto wa asili.

Katika bustani iliotunzwa kwa uangalifu mkubwa miche midogo ya miti ambayo imehifadhiwa kwenye vifuko vyeusi vilivyopangikwa kwa mpangilio wa kuvutia, vinaunda mandhari ya asili yenye mvuto kimazingira.

Katika bustani yenye rutuba na uhai wa mimea, ambapo miche ya miti na mimea mbalimbali, imepangwa kwa ustari unaodhihirisha uangalifu wa hali ya juu na maarifa ya kilimo endelevu, ambapo miche hiyo imehifadhiwa kwenye vifuko vyeusi vya plastiki vilivyowekewa udongo, ili viendelee kukua vizuri.

Katika kitalu kilichopangwa kwa ustadi na kwa mpangilio wa kuvutia, vijana kadhaa wakifanya kazi kwa bidii, kupanda na kutunza miche mbalimbali ya mimea kwenye mifuko ya plastiki, akihakikisha kwamba kila mche unapata nafasi ya kutosha na virutubisho vinavyohitajika, ili kuendelea kukua vizuri kabla ya kuhamishiwa shambani.

Mwanamke aliyevalia fulana ya kijani na sketi ya maua akipokea miche ya mimea iliyowekwa kwenye mifuko myeusi ndani ya kitalu cha mimea ambapo kinapaa la wavu, huku mtu mwingine akimwagilia miche hiyo ya mimea kwa kutumia mpira wa maji.

Katika msitu mkubwa wenye rangi rangi ya kijani, kijito kidogo cha maji kinachopita katikati ya miamba na mawe mengi, huku kikizungukwa na miche yenye majani mengi.

Kundi kubwa la wakulima sita wanaume na wanawake wamekusanyika eneo la shamba, wengine wakiwa wamesimama na wengine wamekaa wakishikiria miche michache ya miti ambayo wanasubiri iweze kupandwa, ikiwa misitu inasaidia kutunza mazingira.

Katika mandhari ya bustani yenye miche midogo ya miti inayostawi vizuri, mtu mmoja aliyeshikilia bomba akimwagilia maji katika miche hiyo ili iweze kukua vizuri.

Katika msitu mnene wenye majani ya kijani kibichi, yaliyo kusanyika kwa wingi, yakifunika ardhi, huku ndani ya msitu huo kukiwa kuna njia nyembamba iliyojitokeza, ambapo hutumika kwa watembea kwa miguu, hususani kwenye shughuli za utalii.

Katika msitu mkubwa wenye miti mingi mirefu na ya kijani katika eneo hilo, ambapo njia ndogo nyembamba imejitokeza ndani ya msitu, ikiwa ni njia ya watembea kwa miguu ikiwemo watalii na watu mbalimbali.

Katikati ya msitu wenye miti minene na majani yaliyosheheni uzuri wa asili, daraja la mbao lililotengenezwa kwa magogo na matawi lililojengwa kuunda njia ya kupita kwa miguu katikati ya msitu huo.

Kundi la wakulima likiwa pamoja na wataalamu, wamekusanyika karibu na bustani ya miche midogo ambayo udongo wake umehifadhiwa kwenye mifuko midogo ya plastiki. Wakiskiliza kwa makini maelezo kuhusu miche hiyo ya miti.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji, ambapo mabomba meupe yakiwa yamewekwa mimea yenye rangi ya kijani, iliyopangwa kwa safu, ikihakikisha mimea inapata virutubisho na unyevu wa kutosha bila ya kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha maji unaotumika kukuza mimea katika madhari iliyodhibitiwa ,huku vifaa vyeupe vilivyotobolewa kwenye matundu vikiwa vimewekwa mimea hiyo ikiwa imepangwa kwenye mpangilio wa safu ndani ya muundo. Ikiwa ni ishara ya matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha ndani.

Mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea inakua katika maji yenye virutubisho badala ya udongo, huku kukiwa na ndoo mbili nyeusi moja ikiwa imefunikwa na mfuniko wa njano na mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu yakiwa yamewekwa kwenye stendi ya chuma.

Katika mazingira ya kilimo cha kisasa, kisichotegemea udongo, mimea ya majani mabichi ikistawi kwa afya juu ya ubao mweupe, ulioshikiliwa kwa uangalifu na mkono wa binadamu, ambapo mfumo huo wa kilimo cha maji umewekwa ndani ya chumba kilichojaa mchanganyiko wa virutubisho vya maji, vinavyosaidia ukuaji wa mimea kwa kasi na ufanisi. Ikiwa ni ubunifu wa teknolojia katika kuzalisha mazao.

Katika mpangilio wa kisasa wa kilimo cha maji ambapo safu nyingi za mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi, zimepangwa ndani ya mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa na kutundikwa kwa wima; ili kuunda muundo wa kisasa unaotumia nafasi kwa ufanisi, ikiwa ni maendeleo katika teknolojia ya kilimo isiyohitaji udongo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha bustani wima ambapo mimea mbalimbali ikiwa ya mboga, imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyopangwa kwa ngazi tatu na kutegemeza na nguzo za mbao zenye rangi ya kahawia.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi usiotumia udongo, wenye mabomba mengi ya rangi nyeupe yaliyopangwa kwa utaratibu na mimea yenye afya ikiota vizuri ndani yake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha maji, ambapo mimea ya saladi yenye rangi ya kijani inakuwa vizuri ndani ya mabomba meupe yenye mashimo, ikiwa imepangwa kwa mistari nadhifu chini ya paa inayosambazwa.

Ndani ya bustani yenye muundo ambao napaa la wazi linalo ruhusu mwanga wa asili kupenya kwa ufanisi mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji, imepangwa kwa safu za boma za wima ambazo kila mmoja ina miche midogo inayoshikwa kwa ustawi, huku mimea hiyo ikiwa katika hatua mbalimbali za ukuaji.

Katika mfumo wa kilimo cha kisasa cha maji ,ambapo mabomba meupe yamepangwa kwa ustadi huku mimea majani mabichi imepandwa kwa mpangilio maalum ndani ya mashimo yatengeneza kwenye mabomba hayo hali inayodhihirisha matumizi ya teknolojia hali ya juu katika kuzalisha mazao bila kutumia udongo.

Shamba lenye mimea inayostaa juu ya udongo wenye rutuba mtu mmoja alivalia shati la mistari na suruali nyeusi, amesimama karibu na mimea hii akichunguzwa kwa umakini, ikiwa ni ishara ya uchangiaji kinaudia na maarifa ya kilimo cha kisasa.

Katika kilimo endelevu kinachotumia teknolojia haidroponic ambayo ni mbinu ya kukuza mimea bila kutumia udongo, baadhi kutumia virutubishi vilivyo ndani ya maji kontena bluu likiwekwa juu ya uso ambao likiwa na matundu manne ya viungo inayoshikiria mimea ya kijani kibichi ili mimea hiyo iweze kukua bila kutumia udongo.

Shamba la kisasa linalotumia mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea ya mboga imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyowekwa juu ya miundo ya chuma. Huku maji na virutubisho vikipitishwa kwa njia maalum ili kuhakikisha mimea inapata lishe ya kutosha pia matumizi ya udongo.

Mti mdogo na mmea wenye rangi ya kijani ukiwa umepandwa kwenye chungu cheusi na ukiwa umewekwa mbele ya mfumo wa kisasa wa kilimo usiotumia udongo katika bustani ambapo kuna mabomba meupe ya kuhifadhia vyungu hivyo.

Mimea midogo imepandwa kwenye mfumo wa kisasa kilimo cha maji ambapo viritubisho hupelekwa moja kwa moja kwenye mizizi kupitia mabomba meupe yaliyopangwa katika ngazi tatu. Jambo linalosaidia kuokoa nafasi na maji, huku ikirahisisha uzalishaji wa chakula hata katika maeneo yenye ardhi ndogo.

Katika mbinu za kisasa za kilimo, shamba la mimea ya kijani yenye majani mapana ambayo imepandwa kwa mistari na kupandishwa juu kwa kutumia vibao vya wima.

Ndani ya jengo lililojengwa kwa mbao mara zinazoungana mikono upaa mpangilio wa kisasa wa kilimo cha ndani kinachotumia mfumo wa haidroponi, ambapo mistari ya mimea yenye majani ya kijani imepangwa kwa usahihi juu ya magonjwa ya meupe ya plastiki, yanayobeba inakusambaza virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji wa mimea hiyo.

Mimea midogo midogo yenye rangi ya kijani imepandwa kwenye mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji, ambapo viritubisho hupelekwa moja kwa moja kwenye mizizi kupitia mabomba meupe yaliyopangwa. Jambo linalosaidia kuokoa nafasi na maji, huku ikirahisisha uzalishaji wa mimea hiyo.

Katika mpangilio wa kilimo endelevu, usiotegemea udongo, mimea yenye majani mabichi na yenye afya, imepangwa kwa ustadi ndani ya nafasi maalumu, iliyotengenezwa kwenye uso wa wima wa mfumo wa kihedroponi, ambapo virutubisho muhimu husambazwa kupitia mchanganyiko wa maji badala ya udongo wa kawaida.

Katika bustani ya mimea ambapo kumpangiwa kilimo cha haidroponi mimea yenye majani ya kijani ikiwa imepandwa kwenye safu za wema ndani ya mabomba maalu yasiyohitaji udongo bado hutegemea maji nilivyorutubisho vinavyosambazwa kwa usahihi ili kuendeleza ukuaji mimea hiyo.

Mimea midogo inayokua vizuri yenye rangi ya kijani na nyingine zambarau ikiwa imeoteshwa kwa njia ya haidroponi, ambapo mfumo huu wa kisasa wa kilimo mimea hiyo ikiwa imewekwa kwenye mabomba meupe yenye matundu yaliyo chini ya jua yakiruhusu maji kupita.

Katika mazingira ya kilimo cha kisasa, kinachotumia teknolojia ya upandaji miti, mimea ya kijani ambayo imepangwa kwa ustadi katika safu zilizopishana juu ya mabomba meupe ya wima, huku mazingira hayo yakidhibitiwa kwa uangalifu ili kuhakikisha ukuaji bora wa mazao.

Ndani ya mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi unaotumia miundo wa plastiki nyeupe inayowekwa kwa usawa ili kusaidia vyungu vidogo vyeusi, mmea mchanga wenye majani machache ya kijani ukichipua kwa matumaini katika hatua za awali za ukuaji. Hii ikiwa ni kuendeleza mbinu mbadala za kilimo zisizo tegemea udongo.

Katika mazingira ya kilimo cha kisasa kinachotumia mbinu za kilimo cha haidroponi ambapo safu za mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi zimepangwa kwa ustadi katika mabomba meupe yaliyoshikiliwa, ikiwa ni haliya udhibiti wa mazingira yakuwa kiwango cha juu ili kuhakikisha ukuaji wa mimea bila udongo.

Mimea ya majani mabichi yenye rangi kijani imepangwa kwa mpangilio wa mistari ndani ya mabomba meupe ya plastiki, mfumo huo kwenye matumizi ya teknolojia maalumu inayosambazwa kwa usahihi kupitia miundo ya mabomba.

Mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye mabomba meupe yenye muundo wa matuta. Na mfumo huo umewekwa karibu na tangi kubwa la maji na rangi nyeupe, ikiwa ni mojawapo ya njia ya kilimo kisichotumia udongo.

Shamba la kisasa la kilimo cha mbogamboga kwa njia ya haidroponi, ambapo mimea inapandwa kwenye mabomba maalumu yenye maji yenye virutubisho badala ya udongo. Mfumo huo hurahisisha uotaji wa mimea kwa haraka na kwa mpangilio mzuri.

Mfumo wa kilimo cha kisasa unaotumia njia ya maji ambapo mimea hupandwa ndani ya mabomba meupe ya plastiki yaliyochongwa sehemu ya juu kwa nafasi maalumu ya miche, na maji yenye virutubisho maalumu husambazwa kupitia mabomba hayo meupe.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha wima ambapo mabomba ya plastiki meupe yenye matundu meusi yaliyochimbwa kando, yanatumika kupandikiza mimea midogo na kuonyesha jinsi nafasi ndogo inavoweza kutumika kwa ufanisi katika kilimo.

Shamba kubwa la kabichi zilizopndwa kwenye udongo wenye rutuba ambapo zimeota na kustawi vizuri. Kabichi hizo zenye rangi ya kijani, ambazo zikisubiriwa ziweze kukomaa ili kuvunwa na kupelekwa kiwandani kuruhusu shughuli za usindikaji kufanyika.

Kwenye shamba kubwa la chai la wazi njia nyembamba ya udongo inayonyooka katikati ya mimea iliyopandwa kwa mistari nadhifu hadi wenye jengo dogo lililojificha kwa mbali, huku chini ya anga limefunikwa na mawingu meupemeupe ya kuvutia ambapo chai hiyo huvunwa na kupelekwa kiwandani kusindikwa.

Shamba kubwa la mananasi lililopandwa kwa ustadi na mananasi haya yakiwa yameendelea kukua, ambapo yakisubiria yaweze kukomaa na kupeleka kiwandani kwajili ya shughuli ya usindikaji ziweze kufanyika ili kuweza kuzalisha juisi za manansi.

Shamba kubwa la mahindi lililopandwa kwa mistari mirefu na kwa mpangilio mzuri, yakiendelea kukua na kumea katika udongo wenye rutuba ili yaweze kutoa mahindi yaliyo bora na mazuri kwajili ya uzalishaji wa chakula.

Ndani ya banda kubwa la kisasa linatumika kwa shughuli ufugaji wa kuku wanyama kwa kiwango cha kiwandani na mea kuku weupe wamepangwa kwa msongamano katika safu zinazo fanana na mistari ya uzalishaji, huku mifumo ya kuzalishia ikiwa imesimikwa juu yao kwa ustadi ilikurahisisha usambazaji wa chakula kwa wakati mmoja kwa idadi kubwa wa kuku hao.

Katika kiwanda kikubwa cha maparachichi wafanyakazi wakiwa wamevalia sale za kijani na barakoa wakishughulikia maparachichi mabichi yenye rangi ya kijani na kuna kuyaweka kwenye maboksi maalumu ya kuhifadhia mapacha hayo ili aweze kuuzwa kwa wateja.

Ndani ya chumba cha kilimo cha kisasa kilichofunikwa na mifuko ya plastiki inayopitisha mwanga wa jua kwa kiasi kinachotosha kuendeleza uhai wa mimea. Safu za mimea iliyopandwa kwa mpangilio wa kuvutia, zikinyanyuka kwa ustadi, zikiwa zimewekewa mfumo wa umwagiliaji wa maji unaoashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika uzalishaji wa mazao.

Rundo kubwa la vitunguu vimekusanywa kwa ustadi katika sehemu moja baada ya kuvunwa kutoka shambani na kukauka vizuri, vikiwa vipo sokoni kuuzwa kwa wateja vikiwa vinapimwa kwa kilo.

Katika mandhari ya kilimo chenye rutuba na mimea mirefu ya kijani kibichi, ambayo ni mahindi yamestawi kwa wingi. Mtu aliyevalia koti jeusi, suruali na buti; akiwa amebeba begi mgongoni akitembea katika ya mashamba yenye msongamano wa mimea, ambapo kilimo cha viwanda huongeza tija katika uchumi wa kilimo.

Katika shamba la kabichi, kundi la watu wamejipanga kwa mtindo wa kazi ya mikono, wakiwa wameinama kwa bidii watekeleza shughuli za uvunaji wa mimea hiyo. Ikiwa ni uzalishaji wa mazao ya chakula kwa njia ya kilimo cha kibiashara, wakisubiri kabichi hizo ziweze kuvunwa na kupelekwa sokoni ili ziweze kuuzwa.

Shamba kubwa la kabichi ambapo mimea midogo ni yaliyokuwa imeoteshwa kwa mpangilio mzuri katika mistari mirefu huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukipita katikati ya kila mstari. Ambapo kabichi hizi zinasubiri kuvunwa ili ziweze kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa pia na sokoni ili ziweze kuuzwa.

Katika mazingira ya kilimo cha kisasa, mimea yenye majani mabichi hupangwa kwa ustadi, katika safu ndefu; ambapo imefunikwa na mifuko ya plastiki, ili kuzuia mimea isishambuliwe na wadudu na pia kuongeza uzalishaji wa mimea hiyo.

Lundo kubwa la kahawa zilizoiva zikiwa na mchanganyiko wa rangi nyekundu, njano, pamoja na nyeusi, zikiwa zimeenea kwenye gunia, ambapo baadhi ya watu wakizichambua zilizoiva na kuzitenga ili ziweze kusafirishwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ndani ya bustani iliyojengwa kwa nguzo za mbao, na wavu unaoruhusu mwanga kuingia. Mtu mmoja aliyevalia fulana ya zambarau na kofia, amesimama katikati ya mimea ya nyanya iliyochanua vizuri, akichunguza matunda ya nyanya ambayo bado ni mabichi ya rangi ya kijani. Hii ikiwa hatua za awali za uzalishaji wa mazao.

Shamba kubwa la kabichi zilozopandwa kwenye udongo wenye rutuba, zikiwa zimepangwa kwenye mistari na safu nzuri. Kabichi hizo zenye rangi ya kijani kwa nje na ndani zikiwa na rangi nyeupe, zikisubiriwa ziweze kuvunwa ili ziweze kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa.

Shamba kubwa la kisasa, ambapo mimea mingi ya kijani imeoteshwa ndani ya jengo lenye paa la chuma na juu likiwa limefunikwa ili kuruhusu mwanga kupita, huku mtu mmoja akiwa anashughulikia mimea hiyo na kuikagua kwa uangalifu.

Mazingira ya kiwanda chenye mashine na vifaa vya kisasa vinavyofanya kazi kwa usahihi na kasi, nyanya zikiwa safi na zenye mvuto wa rangi zikisafirishwa juu ya mkanda wa kusafirishia bidhaa. Ambapo mfanyakazi aliyevaa galvu anazishikilia kwa uaminifu ili ziweze kusindikwa na kupelekwa kwa watumiaji wa nyanya hizo.

Shamba kubwa la mimea ya kabichi lililopandwa kwa mpangilio mzuri wa mistari sawia ambapo udongo unaonekana kuwa umepaliliwa vizuri na kuweka nafasi ya kutosha kati ya mimea ili kuruhusu ukuaji mzuri na uwezekano wa kupita kwa urahisi wakati wa umwagiliaji.

Ndani ya bustani iliojengwa kwa muundo wa kisasa, unaotumia fremu za chuma na kifuniko cha uwazi, kinachowezesha mwanga kupenya kwa kiwango kinachofaa. Ikiwa mimea hiyo ni miongoni mwa mazao ya kibiashara inayoleta tija katika uchumi wa kilimo na taifa kwa ujumla.

Banda kubwa lenye dari ya juu, yaliyojengwa kwa mbao na mihimili kundi la ng'ombe weusi na weupe wamesema katika eneo la kuishia ambako limewekewa vizuizi vya chuma kwa ajili ya kuunguza na kudhibiti harakati zao wakati wa kula ,ikiwa ni mpangilio wa kisasa wa ufugaji wa kisayansi unaoleta na kuongeza ufanisi wa uzalishaji wa maziwa.

Shamba kubwa la migomba iliyopangwa kwa misitari, ambapo mikungu mikubwa yenye ndizi za kijani zikining'inia; hii ni ikiwa hatua nzuri ya ukomavu wa ndizi hizo zinazoruhusu wakulima kuweza kuzivuna na kuzipeleka kiwandani.

Kundi la mimea mananasi yenye majani marefu na makali, yamechanua kwa nguvu ili ikiwa matunda ya mananasi katika hatua ya ukuaji. Baadhi yao bado machanga huku mengine yamekomaa, yakisubiriwa kuvunwa ili yapelekwe kiwandani kwa ajili ya usindikaji.

Katika eneo la kijijini ambapo ni makazi ya watu, shamba kubwa la kabichi zilizoota kwenye udongo wenye rutuba ya kutosha na kustawi vizuri, zikiwa zinasubiriwa ziweze kukomaa na kuvunwa tayari kupelekwa kiwandani ili shughuli za usindikaji ziweze kuendelea.

Shamba kubwa la kabichi zilizostawi vizuri katika udongo wenye rutuba, kabichi hizo zenye rangi ya kijani kwa nje na nyeupe ndani zikisubiriwa ziweze kuvunwa ili zipelekwe kiwandani kwa ajili ya shughuli za usindikaji kufanyika.

Banda kubwa la kisasa lenye uzio wa chuma ambapo, ng'ombe wengi wenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwa katika banda hilo wakila chakula ambacho huwasaidia kutoa maziwa mengi yanayopelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kutoa bidhaa mbalimbali za maziwa asilia.

Wafanyakazi wa kike wakiwa wamevaa sare za bluu na nyavu za nywele, wakichagua na kupakia nyanya kwenye mifuko. Huku nyanya hizo zikisafishwa kwenye mkanda wa kiwandani, ambapo shughuli za usindikaji wa nyanya hizo zilizo nyingi nyekundu ukifanyika.

Shamba kubwa, lililopandwa mahindi ambayo yanaendelea kukua, yakiwa na rangi ya kijani inayong'aa, huku nyuma ya shamba hilo kuna miti mirefu iliyosongwa na majani mengi; ambapo shamba hilo hutoa mahindi ambayo yatakayoweza kuvunwa na kupelekwa kiwandani ili yaweze kuchakatwa na kutoa unga.

Banda la kuku wa kisasa waliowekwa kwa wingi ndani ya uzio maalumu, ambapo kuna ndoo na vifaa vya kulishia na kunyweshea kuku, huku mazingira yakiwa ni ya kienyeji lakini yaliyoandaliwa kwa ajili ya kufugia kuku kwa wingi kwa madhumuni ya kibiashara.

Kuku wengi wenye manyoya ya rangi ya kahawia na nyeusi wamekusanyika pamoja katika banda huku wengi wao wakitazama upande mmoja na wengine wakichakua chakula, ambapo kuku hao huchinjwa na kupelekwa viwandani na nyama yao husindikwa kwa ajili ya matumizi ya kibinadamu.

Katika shamba kubwa lenye mimea mbalimbali ya kijani, ambapo mfereji mkubwa umechimbwa pembezoni mwa shamba, huku bomba jeupe likipitishwa chini ya mfereji huo ambapo hutumika kwa ajili ya umwagiliaji.

Katika bustani iliyotunzwa kiuangalifu mfumo wa kumwagilia maji ukiendeshwa kwa njia ya kiutomatic kupitia bomba la chuma lililounganishwa na bomba la kunyunyuzia unamwaga maji kwa usahihi juu ya udongo wenye rutuba na mimea yenye afya. Hii ikiwa ni matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha bustani.

Mabomba makubwa meusi ya umwagiliaji, yakiwa yamelazwa juu ya udongo wenye rutuba ambapo huruhusu shunghuli ya umwagiliaji kufanyika, huupa udongo unyevu unyevu wa kutosha ili uweze kupandwa mimea .

Mimea midogo yenye majani mabichi yaliyopangika kwa utaratibu, imepandwa katika mistari mirefu na minyoofu kwenye shamba pana la udongo mwekundu. Ambapo mabomba meusi ya kupitisha maji yakiwa katikati ya mimea hiyo, ambayo hupa udongo unyevunyevu wa kutosha.

Katika shamba kubwa la mimea yenye rangi ya kijani, iliyolimwa kwa njia ya matuta. Ambapo mabomba meusi yamepita pembeni ya mimea hiyo, huku kukiwa na unyevunyevu ambapo husaidia kuweka ardhi pamoja na mimea hiyo unyevunyevu ambao unaifanya mimea iweze kukua vizuri.

Shamba lenye mimea midogomidogo inayochipua juu ya ardhi ndani ya udongo wenye rutuba, ambapo mabomba meusi membamba yakipita pembeni ya mimea hii, ili kuruhusu shughuli za umwagiliaji kufanyika na kuupa udongo unyevunyevu wa kutosha ili mimea hiyo iweze kustawi vizuri.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu na mimea yenye rangi ya kijani lililotengenezewa matuta uku mabomba membamba meusi ya umwagiliaji yanapita katikati ya matuta ambapo hutumika katika shuhuli za umwagiliaji ilikuipa ardhi na mimea unyevunyevu wa kutosha.

Shamba kubwa lenye mistari ya mimea midogo yenye rangi ya kijani, huku mfumo umwagiliaji wa maji unaojumuisha vipulizaji vinanyunyuzia maji kwa upana ili kulisha mimea.

Mimea ya kijani inayostawi na majani yenye Afya huku kukiwa na mtambo umwagiliaji wenye mabomba madogo madogo yenye rangi ya bluu na nyeusi yakisambaza maji kwa mimea kwa utaratibu na kuipa udongo unyevunyevu wa kutosha.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani inayoendelea kukua ambapo mabomba meusi myembamba ya umwagiliaji yakipita katikati ya shamba hilo yakitoa maji, ambapo husaidia kuipa ardhi unyevuunyevu pia na mimea hii iweze kukua na kustawi vizuri.

Katika shamba lililopandwa mimea midogo inayoanza kuchipua, huku kukiwa na bomba kubwa jeupe linalopitisha maji, ambapo mabomba mengine membamba yameunganishwa katika bomba hilo. Ili yaweze kusambaza maji katika eneo hiyo ya shamba.

Shamba kubwa lenye miche midogo midogo inayoanza kwa kuwa huku mtu mmoja akiwa anaendelea na kazi ya kufunga mabomba meusi ya umwagiliaji yanayopita katikati ya shamba ambao husaidia kuupa udongo unyivunyevu ili mimea hiyo iweze kustawi na kutoa matunda yaliyo bora.

Bomba jeusi refu lililopita katikati ya mazingira yaliyochanganyikana, yenye udongo uliotawanyika na majani yenye rangi ya kijani kibichi. Ambapo bomba hilo hutumika katika shughuli za umwagiliaji katika shamba hilo na kuupa udongo unyevu na mimea iweze kukua vizuri.

mimea midogo mibichi inayochipua kwa nguvu kutoka kwenye udongo wenye rutuba ambapo bomba jeusi la umwagiliaji likipita pembeni mwa mimea hiyo, ikiwa ni sehemu ya mfumo wa kisasa wa kuhifadhi unyevu na kuhakikisha ukuaji endelevu wa mimea.

Katika shamba lililoandaliwa kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji mitaro mirefu, iliyojaa maji safi kabisa inapita kati ya mistari ya udongo ili kuhakikisha mimea iliyopandwa inapokea unyevu wa kutosha.

Katika shamba kubwa lenye miche midogo ya miti iliyohifadhiwa katika vifuko vyeusi. Mwanaume mmoja akiwa ameshikilia bomba, akiendelea na shughuli za umwagiliaji wa michei hii, ili kuiwezesha miti hiyo iweze kupata maji ya kutosha na unyevu wa kutosha kabla haijaenda kusimikwa kwenye ardhi.

Shamba lililoandaliwa kwa ustadi wa hali ya juu mimea kijani kibichi imepandwa kwa mpangilio wa safu huku tuko na mashimo yaliyotengenezwa kuangalia hiyo umwagiliaji imepangwa kumesai sambamba. Ikiwa ni matumizi ya mbinu za kilimo cha kisasa zinazolenga kuhifadhi maji na kuhakikisha kila mmea unapata virutubisho vya kutosha kwa wakati unaofaa.

Katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, ambapo mimea midogo michanga inaendelea kukua, huku mabomba madogo meusi ya umwagiliaji ikipita kando ya mimea hiyo, ikiruhusu maji kupita katika ya mimea hiyo na kuupa udongo na mimea unyevu wa kutosha.

Shamba kubwa lililopandwa mimea inayokua na kuchipua vizuri ambapo bomba la umwagiliaji nyembamba likipita katikati ya mimea hii, likinyunyuzia maji likiwa inaipa udongo unyevu wa kutosha unaofanya mimea hii iweze kukua.

Shamba dogo la mboga ambapo mimea michache imepandwa kwenye matuta huku mfumo wa umwagiliaji wa matone uliweka ambapo mabomba meusi yamepita katikati ya mimea hiyo, ili kutoa unyevunyevu katika mimea ya upandwa.

Katika eneo moja la shamba linaloandaliwa kwa ajili shughuli za kilimo, ambapo mabomba meusi ya umwagiliaji yamepitishwa katika eneo shamba, ili kuipa ardhi unyevuunyevu utakaofanya mimea itakayopandwa sehemu hiyo, iweze kukua na kustawi vizuri.

Shamba la kilimo lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu, likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba la bluu linapita kando ya shamba likisambaza maji kupitia mabomba madogo marefu yaliyosambazwa chini.

Shamba kubwa ambalo lenye udongo mweusi na mbegu zilizopandwa kwa safu, kukiwa na bomba kubwa jeusi lililotobolewa ambapo linapitisha maji katika mimea hiyo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa ndani ya bustani ndogo ya mboga, huku kukiwa na mabomba manne meusi yanaopita sambamba juu ya udongo na kusambaza maji kwa mimea midogo.

Katika mandhari ya asili yenye nyasi zilizotanda ardhini. Miamba mikubwa imejipanga kwa namna ya kuvutia, ambapo mawe makubwa yamewekwa juu ya mengine. Yamepangwa kwa makusudi, huku mawe madogo yakisambaa pembezoni na anga angavu lenye mawingu machache, likitengeneza mandhari tulivu na ya kuvutia.

Mandhari pana ya wazi ambapo milima na miti ikiwa chini ya anga kubwa la bluu na mawingu machache meupe, huku ardhi ikiwa na mchanganyiko wa nyasi za kijani pamoja na nyumba za watu.

Katika mandhari nzuri ya kuvutia ya kitropiki iliyo na milima, njia yenye vumbi iliyojazwa na alama za matairi inakatisha katikati ya mlima mkubwa, uliofunikwa na miti mingi mirefu yenye rangi ya kijani ambayo inaleta mvuto katika eneo hilo.

Mandhari ya asili yenye kuvutia ambapo kilima kilichofunikwa na uwoto mnene wa kijani kibichi mandhari ya bluu iliyofungwa na mawingu mepesi, ikiwa ni uzuri wa asili ulio jaa utulivu na hewa safi.

Mandhari kubwa na pana, iliyofunikwa na miti mingi pamoja na vichaka vyenye rangi ya kijani, huku ikipambwa na milima na vilima, pamoja na miamba mikubwa yenye rangi ya kahawia, ikijitokeza kwa wazi katika mandhari hiyo.

Madhari ya milima na mabonde lenye nyasi fupi na vichaka vidogovidogo, ambako kwa mbali na mlima mikubwa inayochunguza angani chini ya anga lenye malengo mepesi, ikiashiria ukame na mazingira ya jangwa.

Mandhari ya milima ya kijani na ina mabonde ni mteremko mkali, ambapo mashamba na misitu mbalimbali inayotenganishwa kwa njia ya matuta, huku mandhari ikiwa na imepambwa na kijani unaovutia

Katika madhari tulivu ya kisavana yenye nyasi zilizokauka kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, ambapo mti mmoja uliozungukwa na twiga wawili warefu wenye rangi ya kahawia na michirizi mnyweupe wakila majani katika mti huu.

Katika mandhari ya uwanda mpana wenye mimea mingi ya kijani iliyoota juu ya ardhi, huku kukiwa na mistari mweusi unaotenganisha mashamba pamoja na nyasi na miti michache iliyoota.

Katika mazingira ya kuvutia ziwa limezungukwa na uoto wa kijani kibichi unaochangia uzuri wa asili uso wa maji wa kesi kwa ustadi mna mazingira yanayozunguka kuanzia miti iliyosimama kwa utulivu hadi yanga kwa mbali, hali inayouzua hisia za amani na utulivu wa kipekee.

Katika uwanda wa savana, wenye mandhari ya kuvutia kundi la pundamila waliopangwa kwa milia nyeusi na nyeupe wanachuma kwa utulivu pembeni mwa twiga warefu, waliokuwa wakila kila majani ya mti mrefu.

Katika hifadhi ya wanyama mti mkubwa wenye majani ukiwa na umbo la kuvutia umekaa karibu na ziwa kubwa ambao ndege wenye rangi nyeupe wakiwa wanakunywa maji huku pembeni kuna pundamilia wachache lakini wa maji na kula majani katika eneo la ziwa

Mandhari nzuri ya asubuhi kwenye nyika ambapo kuna barabara ya vumbi yenye nyayo za tairi na swala mmoja mwenyewe rangi ya kahawia, akikimbia karibu na mti mdogo mbele ya anga lenye rangi za kuvutia za bluu na machungwa.

Mandhari pana ya wazi ambapo nyasi kavu na miti michache iliyotawanyika ikiwa katika sehemu kuu ya chini, huku ukando ya msitu mnene ukiwa katikati na sehemu ya mbali ikiwa na milima na anga safi ya bluu iliyokolea.

Mandhari tulivu ambapo mlima mrefu uliofunikwa kwa theluji nyeupe angavu, umesimama kwa ufahari, pia kukiwa na misitu yenye miti ya rangi ya kijani iliyosimama kwa utulivu katika sehemu hiyo ambapo inafanya eneo hilo kuwa sehemu ya kivutio kwa watalii.

Katika mandhari ya kuvutia, yenye mchanganyiko wa uoto wa nyasi na vichaka, vilivyotapakaa kwa mpangilio wa asili, miti na miiba midogo ikisimama kwa utulivu juu ya ardhi yenye muinuko wa wastani.

Milima mirefu yenye majani, ikiwa inaangaziwa na jua linalochomoza na kutengeneza vivuli virefu, huku anga lake likiwa na mawingu meusi. Mandhari hiyo pia huvutia na inatumika kama sehemu ya Utalii.

Mandhari ya wazi yenye ardhi kavu, inayotawaliwa na mchanga wa rangi ya udongo, miti miwili yenye majani machache imesimama katikati ya uwanda huu, ikiwa ni alama pekee ya uhai katika mazingira hayo ya ukame, huku anga lilkiwa safi na la bluu bila mawingu.

Katika mandhari tulivu na ya kuvutia, maji ya ziwa yanang'aa kwa utulivu huku yakirejea mawingu meupe yaliyotanda angani, na visiwa vidogo vinavyotapakaa kwa mpangilio wa asili vikiwa katika eneo hilo.

Milimia inayofunikwa na msitu wa kijani kibichi yenye kuvutia kwa mandhari yake ya asili, ambapo njia ya udongo inapanda juu ya kilele cha mlima. Kuwa ni sehemu inayotembelewa na watu wanaopenda matembezi ya kipekee kupanda mlima huu.

Katika mandhari tulivu inayovutia kwa uzuri wa asili yao, mto uliozungukwa na uoto wa kijani kibichi unaakisi anga safi lenye mawingu machache, huku mashua ndogo ikiwa imezamishwa kiasi kando ya ukingo wa maji ikiwa imetulia kwa amani.

Mto mpana uliokauka kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa ambapo rangi ya udongo ikiwa ni kahawia uliyotawanyika kuelekea pande zote na pembeni ya mto huo kuna miti na majani mengi yaliyostawi.

Mandhari yenye safu za milima na nyanda zenye mimea midogo, ambapo anga likiwa limeejaa mawingu yenye rangi mbalimbali za tofauti, na kuvutia wakati wa asubuhi.

Katika mandhari ya kisavana ambapo nyasi nyingi ndefu zenye rangi ya kahawia zilizokauka kutokana na hali ya ukame pia na mabadiliko ya hali ya hewa, huku miti michache imejitokeza juu ya ardhi yenye miba na majani machache, pia milima ikionekana kwa mbali katika eneo hilo.

Katika mandhari tulivu ya uwanda wa kijani mti mmoja wenye umbo la kipekee umesimama huku majani yake yakiwa yametawanyika kwa upana, hali inayodhihirisha uzuri asilia na uimara wa viumbe hai wanaoweza kustahimiri mazingira yenye changamoto ya hali ya hewa.

Mandhari ya wazi ya kisavana yenye nyasi ndefu zilizokauka zikipeperuka, huku kukiwa na miti. Pamoja na angani kuna mawingu meusi ambapo eneo hilo kwa mbali kuna safu za milima mbalimbali iliyozungukwa na miti.

Mandhari ya kiasilia yenye ukame ambapo ardhi kavu isiyo na rutuba imetandazwa na vichanga vichache ya miti iliyosambaa kwa nadra ikiwa ni mazingira yenye changamoto ya kijografia na hali ya hewa, huku milima mikubwa ikisimama kwa fahari katika sehemu ya nyuma ya mandhari hiyo.

Mandhari ya kuvutia ambapo milima mirefu yenye mwinuko wa kuvutia imejipanga kwa utulivu katika mandhari ya nyuma; huku kukiwa na ziwa kubwa ambapo ndege wengi wenye rangi nyeupe wakiwa juu ya maji, wakiwa wanajitafutia chakula pamoja na maji.

Mandhari pana ya kijani na mabonde yenye miti na mashamba yaliyotawanyika hadi ufukweni mwa ziwa kubwa lenye anga la bluu, ambapo miti mingi mirefu ikiwa imezunguka eneo hilo.

Katika mandhari ya savana, barabara ya vumbi inapita katikati ya eneo kavu lenye miti na vichaka, huku milima mikubwa ikiwa kwa mbali chini ya anga safi.

Katika mandhari tulivu yenye miti mirefu pamoja na vichaka vyenye rangi ya kijani katikati ya eneo hilo kuna barabara imejitokeza yenye udongo mwekundu ikielekea kwenye misitu ikiwa ni moja wapo ya njia ambayo magari mengi hupita kwaajili ya shughuli mbalimbali za binadamu.

Katika mandhari yenye barabara ya vumbi ikiwa inanyooka kuelekea vilima vikubwa vyenye rangi ya kahawia na miamba, huku kukiwa na miti michache iliyokauka na nyasi fupi zilizo kauka pia.

Katika mandhari tulivu yenye mimea mingi yenye rangi ya kijani pamoja na miti iliyoota katika ardhi; huku kukiwa na safu za milima mbalimbali, kwa mbali kukiwa kuna jua linalotokeza lenye rangi ya machungwa, hii ikileta uzuri wa asili wa mandhari hiyo.

Mti mkubwa ulioota kando ya barabara ya vumbi katikati ya mazingira ya asili yenye nyasi kavu na anga la buluu, yenye mawinge meupe ikiwa ni uzuri wa mandhari ya vijijini na umuhimu wa kuhifadhi mazingira kwa kizazi kijacho.

Mandhari ya ziwa lenye maji tulivu linaakisi anga la bluu likizungukwa na ardhi kavu, milima kwa mbali na miti mikubwa mikavu iliyosimama kwenye udongo.

Mandhari ya kuvutia ya milima yaliyofunikwa na ukungu mzito wa bluu, huku mawingu meupe yakijaza kwenye anga la bluu, lililokuwa wazi. Na miti kwenye mlima wa mbele ikiwa na mchanganyiko wa rangi ya kijani na dhahabu zikielekea bondeni.

Mandhari ya kuvutia yenye milima na mabonde, yenye rangi tofauti za kijani na kahawia, huku mimea midogo ikikua na mawingu meupe yaliyotapakaa angani yakichangia uzuri wa mazingira ya asili yanayovutia watalii na wapenda mazingira.

Mbuzi wawili wenye rangi ya kahawia na nyeupe katika uso wao, wakiwa katika banda kubwa lililotengenezwa kwa mbao. Wakila majani yaliyowekwa katika sehemu ya kulishia chakula, ambapo hii inaongeza juhudi katika ufugaji wa wanyama.

Mfugaji mmoja wa kiume aliye valia mavazi meusi, akishika mbuzi mwenye rangi ya kahawia, akimlisha majani, huku mbuzi wengi wawili wakiendelea na kula majani, ambayo yapo katika shamba hilo yenye mimea mingi ya mahindi pamoja na maboga.

Kundi kubwa la mbuzi wengi weupe waliofungwa ndani ya eneo lenye uzio uliotengenezwa kwa vigingi vingi vya miti iliyochumwa kwa ustadi na kupangwa kwa urefu tofautitofauti, ikiwa ni sehemu yao ya malisho na kupumzika.

Katika banda lililotengenezwa kwa mbao, Mbuzi wenye rangi ya kahawia na mstari mweusi katika migongo yao, wakiwa wanakula majani yaliyowekwa katika sehemu ya kulishia, ambapo majani hayo hutumika kama chakula na kuongeza lishe katika miili yao, inayowawezesha kutoa maziwa mengi na yaliyo bora.

Kuku wengi wa kienyeji na wa kisasa wakijikusanya kwa furaha karibu na mtu aliyeketi upande wa kulia, huku wakifurahia kula vipande vya tikiti vivyowekwa ardhini. Pembeni ya kuku hao kuna mayai mengi yaliyokusanywa, jambo linalofanya utunzaji mzuri wa mifugo na mbinu rahisi za kuwapa lishe bora.

Mtu aliyevalia gauni la bluu, lenye michoro ya maua na barakoa usoni, amesimama karibu na safu za mabanda ya chuma, yaliyotengenezwa kwa ustadi kwa ajili ya kuhifadhia kuku, waliopangwa kwa mpangilio wa safu na ngazi. Hali inayodhihirisha mfumo wa ufugaji wa ndani, unaolenga kuongeza uzalishaji wa mayai na nyama, kwa kutumia nafasi ndogo na udhibiti wa mazingira.

Ndege wawili wa kware wa kufugwa, wamesimama kwa utulivu wenye uzuri wa manyoya yao yenye madoa meupe yanayojitokeza kwa wazi juu ya rangi ya kijivu, huku vichwa vyao vikibeba miundo ya kipekee ya ngozi yenye rangi ya ngavu. Jambo ambalo linaonyesha uzuri wa asilia na utofauti wa viumbe hai katika mazingira ya kufugwa.

Ndani ya kontena la plastiki lililojaa vifaranga wa bata wa rangi mbalimbali wenye manyoya ya njano, kahawia na meusi. Wengi wao wadogo wakijikusanya kwa ukaribu wakitafuta joto. Hii ikiwa ni uchambuzi wa kimfumo na ufuatiliaji wa afya katika mazingira ya ufugaji wa kisasa.

Banda la kuku wengi waliokusanyika kwa wingi kuzunguka chombo cha chakula kilichoweka katikati ya eneo la kufugia, kuku hao wakijishughulisha kwa bidii katika kula, huku mazingira ya banda ikiwa ya kisasa ikiashiria hali ya ufugaji wa kuku wa kiwango kikubwa.

Katika mazingira ya ardhi yenye hewa safi na mandhari ya kijijini, ambapo mtoto aliyevalia blauzi ya waridi na sketi, amesimama katikati ya kundi kubwa la bata wanaotangatanga huku na kule wakitafuta chakula ardhini, kuparua na kudonoa kwa bidii, huku nyuma yao kukiwa kuna banda la kufugia, ikiwa ni mojawapo ya shughuli za ufugaji wa nyumbani.

Mabanda ya chuma yenye ngazi nyingi imeundwa kwa ustadi wa hali ya juu amepokea safu ya banda imepangwa kwa mfululizo wa safu na nguzo zinazowezesha kuweka idadi kubwa ya kuku. Ambapo kwa kuwa hao weupe wamehifadhiwa kwa usalama ndani ya vyumba vya waya wa chuma vilivyotengenezwa kwa ajili ya kurahisisha usambazaji wa chakula na maji.

Shamba lenye mimea midogo ya rangi ya kijani, inaendelea kukua ikiwa imepangwa kwenye safu kwa ustadi wa mazao, huku mifumo ya umwagiliaji ya mabomba meusi, yakipita katikati ya mimea hiyo kuipa uwazi, na unyevunyevu wa kutosha.

Mimea midogo iliyoota juu ya ardhi ikiwa inaendelea kukuwa huku mabomba membamba meusi yakipita pembezoni mwa mimea hiyo ikiipa ardhi unyevunyevu wa kutosha.

Magunia makubwa meupe yakiwa yamejazwa nafaka mbalimbali ikiwemo maharage, mahindi na ulezi yamekusanywa sehemu moja ikiwa ni matokeo ya uvunaji yamewekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ikiwa ni moja wapo ya kilimo cha mbegu.

Wakulima mbalimbali wakiwa wamevalia mavazi tofauti, wakiwa wameinama wakishughulikia kitalu kidogo chenye mimea midogo michanga inaendelea kuota. Huku wengine wakiendelea kuiotesha mimea hiyo katika udongo mweusi mwenye rutuba ya kutosha.

Katika shamba lenye udongo wenye rutuba mimea ya mahindi imepandwa kwa mpangilio mzuri wa mistari, iliyopigwa kwa ustadi jambo linalofanya wakulima wazingatie mbinu bora za kilimo cha kisasa ili kuhakikisha matumizi sahihi ya nafasi kupatikanaje wamungu wa kutosha kwa kila mmea.

Kundi la watu wa nne wakiwemo wanaume wawili na wanawake wawili, wakiwa wamekusanyika karibu na tuta la udongo lenye mistari, huku wawili hao wakishika karatasi yenye mbegu wakizipanga katika matuta hayo.

Mimea michanga midogo ya kijani, inayoanza kuota, ikiwa imeoteshwa ndani ya vyombo vya kupandia vyenye rangi nyeusi, vilivyojaa udongo wenye rutuba, huku vyombo hivyo vikiwa vimewekwa karibu karibu.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani iliyowekwa kwenye vifaa vya kupandia vilivyojazwa udongo wenye rutuba vikiendelea na kustawi taratibu ili viweze kutoa mazao mazuri na yaliyo bora.

Mimea michanga ya kijani inayotoa katika viunga vyeusi, huku kila mti ukiwa na nafasi yake ndani ya mazingira ya kitalu, ambapo inaipa nafasi kukua na kustawi vizuri.

Katika sehemu ya shamba, ambavyo miche midogo ya miti iliyoanza kukua, huku pembeni mwa miche hiyo kumepitishwa mabomba meusi ya umwagiliaji, ambayo hutoa tone la maji ili kuipa udongo unyevuunyevu utakaofanya miche hiyo iweze kukua na kustawi.

Katika dirisha inayoleta mwanga wa asili na vibakuli vitisa vyenya rangi ya damu ya mzee nilivyojaa udongo ambapo kila kibakuli kimebeba mmea mchanga wenye majani mabichi inayoashiria hatua ya ukuaji wa awali ikiwa mimea hiyo inatunzwa kuangaliafu katika mazingira ya ndani kwa lengo la kuikuza hadi kuwa na kustaa.

Viazi vya mviringo vimepangwa kwa safu nzuri juu ya meza ambayo kila moja ikiwa na nyangi tofauti na miundo mbalimbali kama vile kahawia kinjivu zambarau hata reja ya fifa hii ikiwa ni utofauti wa mazao ya ardhi na utajiri wa lishe unaopatikana katika kilimo cha maeneo tofauti.

Mimea midogo michanga yenye rangi ya kijani iliyohifadhiwa katika vibakuli vyeupe vilivyojazwa udongo wenye rutuba. Vikiwa vinaendelea kukua taratibu katika vibakuli hivyo ili viweze kuzaa na kutoa matunda.

Katika shamba kubwa la mahindi, lilizopandwa kwenye udongo wenye rutuba, ambapo mahindi hayo yakiwa katika hatua ya ukuaji, ikiwa ni juhudi za wakulima katika kuhakikisha uzalishaji wa chakula kwa njia ya asilia na endelevu.

Wakulima wanashiriki katika shughuli za kilimo, wakichukua mazao ya mahindi ambayo yamewekwa ndani ya sahani na mfuko mkubwa myeupe, huku wengine wakibeba magunia vichwani mwao ili viweze kupelekwa sokoni kuuzwa kama za la kibiashara.

Katika moja ya bustani yenye mimea midogo michanga inayokuwa ambapo mabomba madogo ya umwagiliaji ya rangi nyeusi yakipitishwa katikati ya mimea hiyo ili yaweze kuipa mimea unyevunyevu.

Mbwa mdogo mweupe mwenye utulivu, anainama kunywa maji kwenye bakuli ya chuma iliyowekwa kwa uangalifu, huku bakuli lingine likiwa na chakula. Nyuma ya mbwa huyo kuna kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa mbao, ambapo ni mazingira ya mbwa huyo kwa ajili ya kupumzika.

Katika mazingira ya nyumbani ambapo banda dogo lilitengenezwa kwa mbao ikiwa na mlango pia na meza ya mbao, huku mbwa mwenye rangi ya kahawia na nyeusi akina chakula katika vyombo vilivyoandaliwa, ikiwa mbwa ni mojawapo ya mnyama wanaotumika kwa ajili ya ulinzi hasa majumbani na pia katika shughuli za kijeshi.

Mbwa mkubwa mweny rangi ya kahawia akisimama katikati ya wanaume wawili waliovalia mavazi yenye rangi tofauti, ikiwa mbwa huyo hutumika katika shughuli za ulinzi katika maeneo hayo.

Mbwa wakubwa wawili wakiwa na manyoya ya rangi ya kahawia na nyeusi, wameketi wakiwa wanatazama pande tofauti, uku nyuma kuna mlango wa chuma uliofungwa, mbwa hutumika katika shughuli za ulinzi.

Mbwa mkubwa mwenye rangi ya kahawia na nyeusi amelala ndani ya nyumba ndogo ya mbao, akipumzika na kutazama moja kwa moja mbele, ambapo mbwa mara nyingi hutumika katika shughuli za ulinzi.

Katika hifadhi ya wanyamapori twiga warefu wenye madoa ya kahawia na michirizi myeupe ambapo watalii kutoka sehemu mbalimbali wamekuja kuwatembelea twiga hao ikiwa ni miongoni mwa kivutio cha watalii katika hifadhi ya wanyamapori.

Katika hifadhi ya wanyamapori, twiga mwenye manyoya ya kahawia yaliyotenganishwa na mistari meupe, amesimama kwa utulivu katika eneo ambapo akijitafutia chakula.

Katika hifadhi ya wanyama nyoka mkubwa jamii ya chatu, mwenye ngozi yenye rangi mchanganyiko ya kahawia nyeusi na njano akiwa amejikunja kwenye nyasi amepumzika.

Katika hifadhi ya wanyama pori, mtu mmoja aliyevalia mavazi ya kigeni na kofia nyeupe ameshika chupa mbili nyeupe zilizojazwa maziwa ambapo mkono wake mmoja wa kulia akimnywesha tembo mkubwa mwenye rangi ya kahawia maziwa.

Katika hifadhi ya wanyama pori twiga mkubwa mwenye shingo ndefu akiwa na mabaka ya kahawia na michirizi meupe iliyojitokeza, akiwa anakula majani katika sehemu ya kuwalishia, pia twiga ni miongoni mwa wanyama wanaovutia kwa utalii na kuongeza tija katika hifadhi za wanyamapori.

Katika hifadhi ya wanyama, mamba wawili wenye ngozi ngumu yenye magamba ya kijivu yenye muundo wa kipekee wamelala kwa utulivu, huku ngozi zao zilizojaa mikunjo za magamba inayoakisi uiamara wa viumbe hawa wa majini na nchi kavu.

Katika hifadhi ya wanyama pori, Watu wawili waliovalia sare za kijani, wakisimama kwa utulivu juu ya ardhi ya vumbi, wakimlisha Tembo mchanga kwa kutumia chupa nyeupe ilijazwa maziwa, huku Tembo mwingine mchanga akionekana kwa mbali akichungulia kwa hamu.

Mandhara ya asili yenye mimea ya kijani kibichi na miti iliyosimama kwa utulivu. Twiga mmoja mwenye umbo refu la kuvutia amesimama kwa utulivu huku mwili wake ukionyesha wazi maumbo pekee ya madoa ya kahawia yanayotenganishwa na mistari mieupe. Twiga ni miongoni mwa wanyama wanaotuvutia watalii na kuchangia katika uchumi wa maeneo ya hifadhi.

Katika hifadhi za wanyamapori kundi la tembo wakubwa kwa wadogo wamekusanyika kwa ukaribu, huku wakifungamanisha nyuso zao kwa miguu yao ya mbele na mikonga yao ikiwa ni ishara ya mshikamano wa kijamii mawasiliano ya kihisia na upendo katika familia.

Katika mazingira ya hifadhi ya wanyamapori tembo wawili wakubwa wenye rangi ya kahawia, wakiwa wamesimama juu ya udongo wenye rangi ya kahawia. Huku pembeni kukiwa na watalii mbalimbali wakiwapiga picha tembo hao ikiwa ni sehemu ya kivuto cha watalii.

Katika moja ya hifadhi ya wanyama twiga mwenye mabaka ya kahawia na mistari meupe, akitoa ulimi wake wenye rangi nyeusi ikiwa ni ishara kwamba anataka kula.